Sehemu ya duka ambayo ina vifaa tofautitofauti kama vile soda za plastiki, na mipira za kucheza. Kuna mitungi chini, ndogo, za plastiki, haswa zina maji ndani. Kuna watu wamekaa wanatazama.

Vitu tofauti tofauti ambazo zinatengenezwa kwa njia ya mkono, zinatengenezwa kutumia uzi na haswa vifaa zinginezo, zina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na zinginezo.

Sehemu fulani ina vifaa ambavyo vimetengenezwa kwa ngozi ya wanyama, zina marangi tofauti tofauti kama nyeusi, nyeupe. Kuna mwangaza unaotokezea kando yake.

Sehemu la duka, ambalo lina machupa na soda na mengine ya plastiki. Kando kuna mtu ameketi , amevalia kofia nyeupe. Kuna kiti cha mbao.

Karatasi ambayo ina mandishi yameandikwa katika sehemu tofauti tofauti. Yana vipande tatu ambazo aina vitu ndani na maneno mengine.

Mtu ambaye ameinama kwa meza ambayo imetengenezwa kwa mti, nyuma yake kuna nyumba ambayo ina maandishi.

Noti nyingi za elfu moja ya Kenya, zimewekwa mkononi, kando kuna kifaa cha mashine inayoonekana kuwa mtu anahesabu pesa hizo.

Karatasi ambayo imeandikwa maandishi ambayo hayaonekani vizuri. Kuna manambari na mengine yameandikwa katika herufi kubwa kama vile Kenyan Shillings na ingine imeandikwa katika lugha ya kingereza, tax detail .

Jumba kubwa lenye madirisha ya vioo. Kando yake kuna ingine refu. Kuna mimea imepandwa. Chini kuna gari ambalo limefunguliwa. Lina vioo na.

Gari la kisasa la rangi nyeupe na madirisha na glasi. Nyuma kuna miti na majani.

Vikapu sokoni vina mboga mbali mbali, nyanya, viazi, pilipili hoho na matango. Vyote vimepangwa kwa kuvutia kwa mazingira ya biashara.

Gari jeusi limeegeshwa ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha. Muundo wa kisasa na magurudumu maridadi. Linaonyesha kuwa ni la kifahari.

Duka la matudaa, yamepangwa vizuri. Kama; machungwa, maembe, ndimu na zinginezo. Watu wamesimama. wanatazama. Kuna ndizi ambazo ziko juu yao.

Bendera la Kenya, Uganda, Rwanda na Congo. Zimepangwa kwa laini, kuna nambari ya kupiga ya simu. Kuna maandishi yameandikwa, Kwa herufi kubwa na zingine ndogo.

Machwea ya buluu yenye magurudumu manne, imebeba magari matatu ya kijivu. Iko mbele ya jengo lenye maandishi Car trayer.

Mtu amesimama ameshika ndizi. Nyuma yake kuna vitu tofauti tofauti ambavyo vinatengenezwa kwa mkono. Kuna zinginevyo ziko kando yake zinaonyesha pia vina mpangilio ambayo ni tofauti.

Viatu vimepangwa kutoka chini hadi juu kwenye kamba. Kuna mtu amesimama kando akizitazama. Meza imetandikwa kitambaa cheupe, chini yake kuna vitambaa, vikaratasi na vitu zinginezo.

Magari nzuri, yanatabasamu. Yamepangwa kwa mstari. Yako na marangi tofauti tofauti, juu yao kuna watu wamesimama, nyuma yao kuna magari mengine, yenye marangi tofauti tofauti.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikishikiliwa kwa vidole vya mkono. Noti hiyo imechorwa mandhari ya majengo ya kifahari na maandishi Kenya pamoja na nambari elfu moja.

Duka la bidhaa tofauti kama vile mafuta na vitu zingine. Kuna maandishi yameandikwa kama saluni na ingine M-Pesa. Kuna vitambaa nyeupe na kiti cha mbao ambao kinaonekana kiko hali si nzuri.

Magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la wazi kwa mpangilio nadhifu. Kando yake kuna miti ya majani.

Barabara ya mtaa iliyo na maduka ya biashara. Kuna baiskeli, iliyoegemezwa karibu na mtaro na mtu ameketi karibu na mlango wa duka ya rangi ya bluu.

Jumba refu lina vyuma. Chini kuna duka. Lina bidhaa tofauti tofauti. Kumechorwa vitu mingi, kando kuna gari nyeupe.

Duka la bidhaa tofauti tofauti kuna vitu vimepangwa sehemu kutoka chini hadi juu, kuna vibuyu vimepangwa, chini na hata juu, milango imepakwa rangi.

Mabasi ya rangi ya machungwa na nyeusi yamepangwa ndani ya jengo la viwanda, vyenye madirisha makubwa na paa la chuma. Kuna mistari ya kijani na manjano sakafuni inaonyesha alama ya usalama.

Kituo cha kubadilisha fedha, chenye bango jeupe na maandishi mekundu, mlango ni wa kioo wenye mabango madogo pembeni ,ndani kuna kaunti ya kuhudumia wateja na mtu anaonekana akiwa ndani .

Gari la kifahari aina ya Mercedes Benz lenye rangi nyeusi, limeegeshwa kwenye maonyesho ya magari, likiwa na nambari ya usajili ishirini na mbili. Nyuma yake kuna gari lingine ya rangi nyeusi.

Soko la bidhaa tofauti tofauti kama vile chakula na nguo na vitu zinginezo. Kuna mtu anaonekana amevalia kofia. Kuna miti ambayo imeshikilia nguo hizo.

Magurudumu mengi ya kisasa, yamepangwa kiholela holela. Ako na laini tofauti tofauti kwa kila gurudumu.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, moja wapo likiwa ya rangi ya bluu na jingine la rangi ya fedha. Maanthari ya nyuma yanaonyesha miti na majani.

Magari mengi yamo katika jumba, yamepangwa katika msitari, yana marangi tofauti tofauti. Katika jumba hilo lina madirisha ya chuma tena refu.

Vipindi vya ndizi za aina mbalimbali zimepangwa juu ya meza zikiwa katika soko au mahali pa biashara ya matunda. Rangi ya ndizi zinatofautiana.

Vitu zimepanga kwa ukuta, vinaashiria wanyama wa msituni kama simba, chui, tembo, faru, nyati. Na kuna bendera la Kenya, liko chini na katikati.

Soko la matunda na mboga. Mananasi yaliyokamaa yamepangwa juu ya rafu na mbao. Pembeni yake kuna mahindi na kreti nyekundu na vifaa vinginevyo.

Mashini ya kuuza bidhaa. Inaonekana kuhifadhi vinywaji kama maji ya kunywa na soda ikiwa sehemu ya huduma haraka kwa wateja.

Watu wawili, mmoja amevaa sare nyeusi, mwingine amevaa sare nyeupe wakipanga bidhaa za maziwa ya Dairy Pure kwenye rafi ya duka.

Magari mengi yamesimama ya aina tofauti tofauti. Watu wamesimama kando na hata nyuma. Kuna miti mirefu na mimea mizuri.

Matunda safi kama ndizi, parachichi, nyanya, pilipili hoho na viazi, vyote vikiwa ndani ya vikapu vya rangi tofauti ambavyo vimepangwa.

Nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa pamoja, zikiwa na rangi tofauti kama nyeupe, blue na kahawia. Katikati kuna kipande cha mbao kinachoonekana wazi.

Magurudumu mawili ya gari yakiwa juu ya uso wa lami, yakimwagiliwa maji kwa nguvu. Huenda ni sehemu ya mchakato wa usafishaji au majaribio ya kuonyesha hali ya mazingira.

Mboga zimepangwa juu ya kitambaa sakafuni kwa mstari. Kando kuna ndoo ndani kuna viazi wimepangwa haswa zikiashiria kua zinauzwa.

Bango linatangaza bima la boda boda kwa shilingi elfu tatu na shilingi elfu sita. Wanaotoa huduma wanapatikana kupitia simu na nambari, 0707719411, popote ulipo.

Mboga za kijani hususan kabeji zimepangwa chini katika soko yenye shughuli nyingi. Kuna watu ambao wamesimama kando kando ya mboga hizo.

Magari mengi, ya aina tofautitofauti, yenye marangi tofauti haswa, yamepangwa kwenye mistari ya chini na juu. Nyuma kuna miti inaonekana na majumba ya vioo.

Gari kubwa limebeba magari mengine, ya rangi nyeupe. Kando kuna nyasi na barabara haswa. Kuna miti inaonekana kuwa mirefu, na tena yenye afya nzuri.

Soko la tunda na mboga. Kama vile vitunguu, nyanya, machungwa na ndimu. Zimepangwa vizuri kwenye soko.

Gari la abiria, lina rangi ya fedha likiwa na mistari ya machungwa na nyeupe sehemu ya nyuma. Nambari ya usajili la nyuma ya gari kuna sticker kadhaa.

Noti kadhaa za shilingi mia moja za kenya zilizowekwa juu ya meza ambao kwa mpangilio usiyo rasmi kando ya meza kuna chupa la plastiki inayojitokeza kidogo.

Marobota ya nguo yaliyofungwa kwa lebo, yamepangwa katika eneo ya kuhifadhi. Huenda hizi ni nguo za mitumba, zinazoadhiriwa kwa ajili ya biashara.

Watu wamesimama, katika soko. Wengine, wanatembea. Katika sehemu hiyo, kuna vitu tofauti tofauti. Vyakula kama viazi, ndizi. nyanya mahindi, na vinginevyo.

Rafu kubwa imepangwa viatu vya aina mbalimbali kwa mpangilio mzuri. Pembeni kuna ndoo na vifaa vingine vya kuhifadhiwa. Mazingira yanafanana na duka au ghala la viatu.

Duka la huduma la kutuma na kupokea fedha. Kuna bango la rangi ya machungwa lenye maandishi makubwa, kulia na kauli send and receive money worldwide .

Mstari wa magari mapya, yenye rangi ya kijivu, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio wa karibu sana. Taa zao za nyuma, nyekundu, zinaonekeza kuwa ni magari ya kisasa.

Magari mapya yamepangwa kwa mstari, ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha, likiwa na madirisha makubwa ya vioo. Sakafu limetundikwa kwa viadhe, ikionyesha mpangilio safi wa mazingira.

Tangazo linahamasisha, watu kuchukua bima ya nyumba kwa ajili ya ulinzi wa mali. Mtu mmoja anayecheka kwa furaha mbele ya nyumba yenye mapaa la bluu, kuashiria usalama.

Duka linauza vifaa vya kukula. Kando kumeandikwa maandishi yenye rangi nyekundu. Nje kuna chakula, imepangwa ya kuuza. Kando yake kuna karatasi nyeupe na gari linaonekana kando.

Meza imepangwa kwa matunda na mboga kama machungwa , ndizi nanazi ,na majani ya mboga, nyuma yao kuna watu wawili waliokaa karibu na meza, wakionekana wakiwa sokoni mandhari hii inaonyesha shughli za biashara mahali pa kuuza bidhaa sio chakula .

Gari la kubeba abiria kwenye jina la van .Lina vioo nyeusi. Kando yake kuna miti mirefu iko katika barabara. Lina maandishi nyuma na nambari haswa.

Watu watatu wamesimama, mmoja amevaa manguo rasmi, ameshikilia simu kwa mkono, akiwaonyesha wengine. Kando yake kuna gari leupe, lenye vioo. Nyuma kuna kijumba kirefu.

Magari yenye rangi tofauti tofauti yamepangwa. Kuna umati wa watu unaonekana umesimama, wengine wakitembea. Wamevaa mavazi tofauti tofauti haswa.

Gari jeupe aina ya Van likiwa limeegeshwa ndani ya jengo. Lina milango miwili upande wa kulia na maandishi meusi.

Duka la chakula ambapo kuna friji ya kioo lililojaa vinywaji mbalimbali kama soda na juice . Juu ya friji hilo kuna bango yenye maandishi makubwa.

Gari za aina tofauti na rangi kama nyeupe zingine nyeusi. Kuna miti mirefu na mifupi. Manyasi inaonekana kama imekatwa ingine imesimama vizuri.

Mtu ameshika noti mpya za shilingi elfu moja za Kenya, zilizopangwa vizuri kwa kiasi kikubwa. Mandhari inaangazia fedha kwa njia ya kuvutia.